Mwanamke aliyekuwa akiuza viwatilifu pamoja na dawa zinazotumika kwenye mimea hasa ile ambayo huwekwa mashambani, akipangilia katika rafu kuweka mambo yote sawa.

Watu wawili wakiendelea kuchanganya samadi ile ambayo inatokana na viachilia ambavyo vinatoka kwenye kinyesi cha wanyama, kwa kuichanganya pamoja na udongo wa kawaida kuweka katika shamba.

Chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe na maandishi meusi, yakionyesha ni lita moja na pia maandishi mengine yakiwa katika lebo ya rangi nyekundu, kuonyesha utumiaji wa dawa hii ya wanyama.

Rafu zilizopangwa vizuri kwa kuwekwa dawa na pamoja na viwatilifu vinavyotumika kwa wanyama. Kwani hutumia picha pamoja na maandishi yanayoelekeza watumizi kuwa mbali na madhara.

Muuzaji wa pembejeo na viwatilifu vinavyotumika kwa wanyama na mashamba, akifurahia kufanya biashara hii kwa kuweka sampo ya bidhaa zake mbele yake.

Kiboksi chenye picha ya wanyama na maelezo yanayoonesha jinsi ya utumiaji na jina la dawa hiyo, na kuwa pembeni na mfano wa chupa yenye dawa hiyo.

Bidhaa, pamoja na viwatilifu vinavyotumika katika kilimo, vikiwa vimewekwa juu ya maboksi, na wauzaji wakiwa wakihakikisha wanunuaji wanapata taarifa zilizo kamili, siyo tu kwa maandishi yaliyoandikwa, bali kwa maneno yaliyoeleweka.

Duka la pembejeo la viwatilifu vinavyotumika katika mashamba, linaonekana likitoa huduma zilizo bora kwa wateja na kuonekana na furaha kwa kupewa huduma iliyo bora.

Viboxi vya dawa kwa juu vikiwa vimeandikwa minyoo kuonesha kwamba hii huweza kutumika kwa wanyama ambao hata wale wana mimba au wanatarajia kupata wanyama wadogo kama namna ya kuepuka na wanyama hao

Viwatilifu pamoja na dawa za wanyama zilizowekwa katika mifumo ya aina mbili yani kikopo pamoja na karatasi kama namna nzuri ya kuonyesha utumizi wa bidhaa hizo kwa maandishi nje.

Mfuko mkubwa wenye maandishi ya kuonyesha kuwa bidhaa iliyomo ndani yake ni viwatilifu, pamoja na vyakula vinavyotumika kukuzia wanyama wanaojulikana kwa jina la kuku, kwani huhitaji chakula bora.

Wakulima wawili, wakiendelea kukusanya na kuweka samadi nzuri inayotokana na wanyama na ndege pamoja na mazao mbalimbali yanayopatikana katika kilimo ndani ya mashamba.

Picha ya mimea inayo onesha uuzaji wa bidhaa inayowekwa katika bustani, na muuzaji kuonesha namba za simu kama namna bora ya kuwasiliana na wateja.

Chupa yenye dawa ambayo hutibu wadudu ambayo huathiri ng’ombe, kama namna nzuri ya kuepukana na athari mbaya pindi ya uzaji wa nyama.

Afya si tena ya wanadamu bali pia wanyama hukumbwa na magonjwa mbalimbali, ndivyo ambavyo nikaenda kuhakikisha ukweli nimeuona dawa zilikuwa zimeandikwa panado nilishangazwa.

Kushuhudia jinsi ambavyo dawa pamoja na viwatilifu vya mimea vinavyotengenezwa, inalinganishwa sana na ule utengenezaji wa dawa za wanyama.

Wakulima pamoja na wafugaji wa wanyama hutegemea sana mbolea pamoja na viwatilifu vinavyotoka nje ya nchi, kwani si viwanda vingi ndani ya Tanzania hutengeneza vitu hivi.

Wakulima pamoja na wafugaji wa wanyama, husaidiwa vyema na maduka ambayo huuza pembejeo, pamoja na dawa za wanyama, kama namna ya kusogeza bidhaa hizi karibu kwa watu na watumiaji.

Mabwana shamba hutoa elimu iliyo bora na yenye ukuu katika uhakikishaji wa mimea pamoja na wanyama, viko katika viwango bora kwa kutumia viuatilifu pamoja na dawa.

Ufugaji wa wanyama una changamoto nyingi. Kwani wadudu hushambulia na kufanya afya kua ngumu na yenye kutetereka kwa ajili yao. Ndivyo ambavyo dawa mbalimbali hutengenezwa kutengeneza afya.

Kupita kwangu kulinishangaza kuona kiwanda kinachotengeneza viuatilifu ndani ya nchi ya Tanzania, kilivyoonesha ukuzaji wa ajira kwa vijana na njia ya kuajiri.

Kujali afya zetu ni kitu ambacho tunashawishiwa kila iitwapo leo, kuanzia kwenye kilimo mpaka uvunaji, ndivyo ambapo tunashawishiwa sana kutumia kilimo chenye ubora kwa kutumia mbolea zenye uasilia na sio zenye kemikali.

Babu aliye na furaha kwani kahawa zake zinakuwa kutokana na yale malengo, aliyokuwa amejiwekea na kujipatia fedha nyingi mwisho wa msimu huu wa uuzaji, kwani hutumia nguvu nyingi kuzijali kuhakikisha zi mbali na mgonjwa.

Jua kali likiendelea kukausha mahindi kuwasaidia wakulima, ambao wanaoendelea kukata mabua moja baada ya lingine baada ya mwisho wa msimu.

Kutokana na hali ya shamba kutokuwa nzuri, karoti zimesambaa sehemu kubwa ya shamba na kuonekana kuharibika; kwani jua pamoja na udongo umekuwa na rutuba mbaya.

Wakulima wa mananasi wakifurahia uvunaji kwani msimu huu, ulikuwa ni msimu wa kushangaza kwa kujipatia matunda yenye ukubwa na virutubisho vile walivyovihitaji.

Waangaliaji wa shamba la vitunguu, wakipita katika nafasi zilizopo kati ya tuta na tuta, kuangalia uendeleaji wa msimu huu kwa kujiangalizia ukuaji na kuwa mbali na magonjwa.

Mkungu wa ndizi ukianguka ukionyesha ukuaji unavyoendelea kwa kasi, huku mgomba ukiinama sawasawa na tawi hilo katika shamba.

Nyanya zilizostawi vizuri kwa rangi nyekundu na zile ambazo zinaendelea kukua, zikiwa na rangi ya kijani tayari kwa ajili ya masoko kwani hutumika kwaa jili ya matumizi ya majumbani haswa utengenezaji wa kachumbari.

Wakulima wawili wa mazao ya kuuza yaani mahindi katika msimu wa kuvuna wanatumia nguvu nyingi kuhakikisha mahindi hayo yanawekwa mbali na unyevu kuhakikisha yanakauka vizuri.

Wakina mama wawili wanaojibidiisha na ukulima wa mboga mboga ziitwazo chainizi, wanaangaika kuhakikisha zinavuna vizuri na kuwa mbali na uharibifu wa mvua.

Matenga pamoja na ndoo yanayojazwa viazi na wakulima ndani ya msimu wa uvunaji, huonyesha nguvu kubwa ambayo inawekwa na watu kuhakikisha mazao yanapatikana sokoni.

Mwanamama aliyemkulima wa ndizi ziitwazo mshale kutoka mji wa Bukoba, akionyesha fahari ya migomba yake katika shamba lililokua kubwa na kuandaliwa kiustadi.

Tango moja lilikuwa limenona kati ya shamba lililomwagiliwa kisasa kwa kutumia maji na kuzalisha bidhaa zilizo bora kuzalisha zenye kiwango kikubwa cha utumiaji.

Hoho kama bidhaa ya uuzaji ya kupeleka katika masoko imewekwa tayari kwenye matenga yanayohesabika, huwa ni zaidi ya kumi na wauzaji wakiwa na nguvu na kuhakikisha bidhaa zao zinapelekwa sokoni kwa wakati.

Mkulima wa zao la vitunguu akiwa shambani kuangalia matuta pamoja na ufanisi wa kilimo cha umwagiliaji alichokuwa akikifanya kwa kutumia mabomba na maji ya kisima.

Kulima vitunguu kama tulivyoona ndiyo njia bora ya kurahisisha uvunaji pamoja na uzalishaji wa hali ya juu ya vitunguu na pia ndani ya shamba moja huongeza kabichi kama sehemu nyingine ya kuongeza kipato.

Mkulima wa mapapai akiwa shambani kuhakikisha namna ambavyo, ukuaji wa matunda haya ya kuuzwa sokoni unazidi kukua kwa ubora kwani miti mingine ikionesha kuzorotesha zao hili.

Kati ya mazao ya fedha; mihogo ni miongoni mwa mazao haya yanayoleta faida sana kwa wakulima, kwani uvunaji wake hufanywa na mkulima, wanawake na wanaume, kwa kuweka mazao hayo kwenye matenga .

Wakulima wanne walio chini ya mti wa mparachichi wakivuna zao hili tayari kwa ajili ya kuuza kwenye masoko, kwani wanunuaji huitaji katika kiwango kikubwa.

Mazao mengi ya kibiashara hutumia nguvu nyingi za wakulima katika kuzihakikisha zi salama kuanzia zinavyopandwa, kuvunwa na pia kuhakikisha zinakaushwa kabla ya kutumiwa.

Mimi napenda kupika, sanasana kutumia kitunguu, lakini zao hili kuliona kutoka kwenye shamba ilikuwa nadra, mpaka ambapo nilipotembelea maeneo mbalimbali katika nchi ya Tanzania na kujionea kilimo hiki kikifanywa na watu mbalimbali.

Wakulima hasa wa mazao ya kuuzwa kama kahawa yanahakikisha ni kiwango bora kuanzia ulimaji mpaka uvunaji ili kulizingatia zao hili kuleta matokeo bora.

Kupata nguvu ya kuendelea kulima mazao yenye pesa kama vitunguu huwa huitaji munkari ambayo ni kuongezeka kwa uchumi ili kuweza kuyamudu mazao haya.

Mimi napenda sana kuona jinsi ambavyo wakulima wanatumia nguvu nyingi kuhakikisha mazao kama karoti, huwaletea faida ile ambayo wanaitaka katika kupeleka katika masoko makubwa.

Wakulima hujihusisha sana na uzalishaji wa mazao kama mahindi kama nyenzo ya kujipatia pesa, kwani hutumika kama bidhaa kwenye masoko.

Mashamba mengi makubwa yanayomilikiwa na familiya hupenda kufanya kazi kwa pamoja na kuvuna mazao kwa ajili ya kuuza katika masoko makubwa haswaa yale ya ndizi kwani hutimia nguvu nyingi katika uvunaji.

Mazao mengi ambayo hutumika kama nyenzo ya bidhaa ya kuyauza, mfano wake mengi ni matunda, ambayo hutumika na watu kwa kununuliwa; mfano mapapai, hulimwa kwa ajili ya lengo hilo moja la uuzaji.

Mazao mengi ya biashara hasa maembe huuzika vizuri lakini wadudu huyashambulia na kuyaacha kuleta hasara kwa wakulima pamoja na wale wanaotumia nguvu nyingi kuhakikisha mavuno.

Mazao kama kahawa ambayo huuzwa kwenye masoko, hutumia nguvu nyingi kuhakikisha zao hilo ni bora. Kwani maghala huhifadhi kwa wingi zao hili, ili kuliwekea mazingira yaliyo bora.

Kila mkulima anapozalisha mazao yake hutegemea kupata fedha kutoka kwenye zao hilo, lakini wakulima wa nyanya wamekuwa wakipata changamoto ya utunzaji wa zao hili kuleta matokeo yaliyo bora.

Mpangilio mzuri wa tuta mmoja hadi jingine wa mapapai. Huku ukionyesha jua kwa asili sana, matunda haya na mengine kuwa yamedondoka hata kabla ya msimu kuisha.

Kilimo cha nyanya zilizostawi, huku chache zikiwa ni zile ambazo bado ni mbichi. Zikiwa zimelimwa kwenye viroba ambavyo vimewekewa mbolea pamoja na mandhari nzuri ya udongo, ili kuwasilisha ukuaji.

Matuta yaliyopishana kidogo kwa kidogo kutoka moja na lengine yaliyopandwa vitunguu, na kumwagiliwa na mabomba yale yenye kilimo cha umwagiliaji.

Kilimo cha kisasa kinachowezeshwa na wakulima wenye ujuzi kwa kuhakikisha migomba inawekwa katika mazingira, yaliyo mazuri kuwa mbali na magonjwa miinuko na miinamo.

Matenga mengi yasioweza kuhesabika yamejaa nyanya, huku wakulima wakiendelea kuhakikisha bidhaa hizi zinahesabiwa vizuri na maafisa ugani wanakuja kuzipeleka zinakostahili kufika.

Maparachi mengi katika matenga yanayoonekana kuwa ni mazao ya biashara, hufananishwa na nguvu kazi inayowekwa na wakulima wengi, ikiwemo wamama na wababa wengi katika mashamba, kuhakikisha uuzaji ni bora.

Matope yamezuia trekta kutembea shambani. Kiasi cha kutumia nguvu nyingi ya wakulima watatu wa kiume, kuondoa hali hiyo kama namna ya kuendelea na uzalishaji wa bidhaa za kilimo.

Wakulima wa mazao ya mapapai, huzingatia nafasi zilizowekwa kati ya mpapai mmoja na mwingine, na kuonesha uzalishaji wa mapapai kuwa makubwa yenye afya nzuri na rangi ya kuvutia, na majani ya miti hiyo kuwa mizuri.

Kasumba za zamani za kusubiri mvua tu, ndiyo ambavyo unatakiwa kulima imebadilika. Kilimo cha siku hizi una uwezo wa kulima kilimo cha umwagiliaji na kulima mazao ya kila aina ikiwemo maharage.

Mimi napendelea sana kuona watu, wakijishughulisha na biashara ya kilimo kwani ni sekta, ambayo hujikwamua kiuchumi na pia hufaidisha taifa kwa kuongeza nguvu kazi na mazao yaliyo na bei nzuri.

Mboga za majani zilizo chini ya taa na mashine zinazoendeleza kukuza kwa kutokutumia udongo mwingi na sayansi ya kawaida tuliyoizoea katika mashamba.

Chumba chenye vifaa vya kieletroniki, yaani umeme wa kuvutia matuta mawili yenye plastiki na udongo, kuonyesha ukuaji wa sayansi na tekinolojia katika ukuzaji wa mbogamboga na mimea mingine.

Mashine zilizounganishwa chini ya hema lililotandazwa kiufanisi, kuhakikisha umwagiliaji wa mimea ndani ya hema hilo unazingatiwa kwa kiwango cha juu.

Mashine zilizo shikanishwa na paa kubwa lenye hema, kuweka mbali hewa chafu na virutubisho vibovu, kwa ajili ya mimea iliyo ndani mwake.

Trekta la kijani lenye matairi meusi inalotembea shambani kuhakikisha udongo umetifuliwa vizuri na hakuna vimelea vibaya vya ugonjwa vinavyoendelea kuwepo kwenye ardhi kabla ya kilimo.

Roboti ikisaidiya uonaji na uwekaji sawa wa mazao ya strobeli katika shamba la haidroponiki na kuonyesha jinsi ambavyo wanadamu wanatumika kama si tena nyanzo bora.

Mkulima anaendelea na uzalishaji wa bidhaa shambani, kwa kusawazisha shamba na kuliweka katika ubora, kwa kuendesha kifaa hichi, mbele na nyuma mwa shamba.

Mabomba ya plastiki matatu yaliyo katika chumba, kikubwa yakimwagiliwa na maji kisayansi na kitekinolojia kama njia fanisi ya kurahisisha kilimo sanifu.

Mashine ndogo nyekundu inayotifua udongo kati ya shamba lenye mazao mbalimbali, kama namna nzuri ya kurahisisha ukulima pamoja na kuleta mazao yenye ubora.

Mashine ya kulimia iliyo na meno sita inayo hakikisha udongo unatifuliwa vizuri na kurahisisha msimu unaokuja wa kilimo, ili kuongeza virutubisho katika ardhi.

Shamba kubwa ambalo lina mazao yaliyo na kima kifupi cha urefu, yakilimwa na kuhakikishwa yana uwezo mkubwa kukua, kwa kutumia trekta iliyotengenezwa na vyuma pamoja na matairi kama namna nzuri ya kutembea.

Kilimo kinazidi kukua kila leo, kwani hutumiaji wa mashine zilizotengenezwa kwa chuma husaidia kuboresha mazao, kuanzia yakiwa madogo shambani mpaka yanapovunwa.

Ukulima si tu tena kutumia mikono, bali tuna uwezo wa kutumia mashine zilizotengenezwa kwa ustadi na ubunifu kusaidia maendeleo yaliyo bora na bidhaa Bora.

Napenda sana kuona jinsi ambavyo vyuma, vinatumika kutengeneza vifaa ambavyo hurahisisha mchakato mzima wa kuzalisha mazao shambani.

Siku zote nimekua nikijaribu kufanya kilimo kwa namna tofauti na boreshi, ndivyo ambavyo nimejaribu kununua mashine inyoweza kufanya kazi hizi kwa umakini na ubobevu mkubwa.

Ilinichukuwa muda kuamini kuwa kilimo kinakuwa kwa kasi, mpaka ambavyo niliingia katika chumba na kukuta majani yanayokuwa bila kuwa udongo.

Napendelea sana kuona kilimo kikiboreshwa kila iitwapo leo, kuwasaidia wakulima pamoja na watengenezaji wa vyakula kuwa na bidhaa bora, kwani mashine zilizotengenezwa na chuma hufanya kazi ya ukulima kwa ubora.

Wabunifu wanatumia vyuma pamoja na teknolojia ya umeme kubuni vifa, ambavyo vinatumika kwenye kilimo na pia utunzaji wa bustani.

Kilimo kinawezeshwa sana na mashine, zilizo tengenezwa kwa chuma kama namna bora ya kuwezesha usawazishaji wa mashamba kilimo kiujumla kuongeza mazao.

Kilimo cha mashamba makubwa hutegemea nguvu nyingi za wakulima wengi kwa pamoja. Bali ukuaji wa teknolojia umerahisisha kwa kuleta matrekta yanayolima kwa uharaka.

Uzalishaji wa samaki katika mabwawa huonesha nguvu nyingi inayowekwa na wakulima pamoja na watunzaji wa samaki uwa na faida kubwa kwa kuwaweka mbali kiaina na muonekano.

Bwawa lililojenga kisasa, na kuwa na maji na mfumo mzuri wa kuendesha hali ya ukuaji wa samaki wengi waliokuwa ndani yake, kuonesha ukuaji wa sayansi na teknolojia katika ukuzaji wa wanyama.

Uvunaji wa samaki huendelea hata maeneo nje na bahari, kwani uchimbaji wa mabwawa pamoja na uwekaji wa miundombinu, kuhakikisha samaki wanaendelea kuzalishwa hata maeneo ambayo ni ya karibu na watu.

Uvunaji wa samaki hufanyika hata majumbani kwa kununua vijibwawa vidogo, vinavyotengenezwa kwa kuvutia, kwakua na kioo na mandhari sawa na ile ya baharini, na samaki wakitembea huku na kule.

Ukuaji wa fursa ya uvunaji wa samaki kwa njia za kielekroniki na ujenzi wa mabwawa ya kisasa, huonekana kuvutia na kuweka samaki wengi kwa wakati mmoja na kuwakuza kiurahisi.

Utunzaji wa samaki ukiendelea katika madhari iliyo tengenezwa na, wanadamu kwakuweka magogo pamoja na mawe, ili kuvutia samaki mbalimbali wenye rangi nzuri.

Mandhari ya chini ya bahari ya kionesha maajani pamoja na chakula cha samaki mmoja wapo, ikiwa ni mwani na samaki wenye mapambo na rangi tofauti tofauti, wakitembea ndani ya maji.

Uvunaji wa samaki unaofanywa katika mabwawa yaliyojengwa vizuri, yenye mgawanyo wa nne kwa nne na kuonyesha jinsi ambavyo samaki wanalimwa, na kuvunwa vizuri ndani ya mabwawa haya.

Uvunaji si tu tena kutegemea mazao bali wanyama kama samaki, huweza kuvunwa na kufugwa nje ya mabwawa kwani wamekuwa ni bidhaa nzuri katika soko.

Navutiwa sana na nguvu ambayo inayotumika kwa wale wanaovuna kwa kuweka mabwawa, mbali na zile sehemu tuliyokuwa tukuona samaki wanapatikana.

Nafaka mbalimbali zinazotumika nyumbani, zikiwa katika duka; kwenye mifuko ambayo ikitenganishwa na; ubuyu, mahindi, mchele, uwele, ufuta na ulezi pamoja na mayai.

Wakulima walio vijana, wanaozunguka magunia mengi ya mahindi kama njia nzuri ya kuyadalalia kwenda kuuzwa sokoni, kwa njia nadhifu.

Masoko mengi hukusanya mazao pamoja na nafaka na kuyauza kwapamoja kwa watu kwani si kila mtu huenda katika mashamba na kumiliki ili aweze kupata mazao hayo, mfano ; ulezi, mahindi, maharage pamoja na uwele.

Tusikiapo neno genge huaacha maswali katika vichwa vya watu, pia masoko mengi ya mjini, huwa na nafaka ambazo zimesafirishwa kutoka mashambani na kuletwa kuuzwa kwa watu, ikiwemo ubuyu, karanga, ufuta vyote kama nafaka.

Eneo kubwa la miti ambalo huonekana kama msitu, nyuma likiwa na bwawa ambalo lina maji yaliyo sawasawa na miti ambayo imeizunguka na rangi ya kijani.

Vitalu vilivyotengwa na nafasi kati ya hivyo vikionyesha namna ambavyo miche ya miti ikizalishwa ki namna ya utaalamu na kuonesha kuwa hewa inapita vizuri.

Utunzaji wa hifadhi za misitu, uzingatiwa kwa kutandaza mahema pamoja na kuweka vitalu, ambavyo vina zalisha miche, katika eneo ambalo hulaisisha ukuaji wa miti.

Utunzaji wa mazingira pamoja na misitu ni jukumu la kila mtu, kwani maeneo yanayotengwa kuwa hifadhi pamoja na mapango na miti na mimea iliyo adimu, hutunzwa vizuri kwa kuwekewa wigo.

Bwawa lenye matope ambalo mbele yake kuna msitu ulio mkubwa, huonyesha jinsi ambavyo maeneo mengi ya nchi ya Tanzania hasahasa yale ya misitu hutunzwa kwa ubora bila kuchanganya huduma na kazi za wanadamu.

Utunzaji wa misitu pamoja na vyanzo vya maji ni jukumu la watu wote, si tu mabwana misitu pamoja na jamii zinazoishi karibu.

Kilimo bora huanzia katika uzalishaji wa miche kwenye mashamba madog, ambayo vijana pamoja na wazee huchangia nguvu zao kuhakikisha hili jambo linafanyika kwa umakini.

Napendelea sana kujifunza kuhusu kilimo, ndivyo ambavyo wakulima wengi katika kijiji changu pamoja na mabwana shamba hutusaidia kusoma na kuelewa kilimo kwa kutufundisha kiuhalisia.

Mkulima wa kisasa akimwagilia miche ya mbogamboga, iliyolimwa katika maplastiki, yaliyochomekwa kidogo udongo na mboga za majani ndani yake.

Matuta kumi na moja ya plastiki yaliyo na udongo yakistawishwa na maji yanayotoka chini ya tenki la plastiki. Kuonyesha jinsi ambavyo sayansi na teknolojia inachangia ubunifu wa kilimo.

Mimea inayotumika katika upishi wa chakula kwa kuleta harufu nzuri, ikiwa katika mabomba ama kilimo cha kisasa kwa kulimwa ndani ya mifereji iliyo na udongo na maji mema

Kilimo cha kisasa cha haidroponiki, kwani kuonekana kwa mapipa yasiyo na hesabu ndani yake yakiwa na udongo pamoja na mboga zilizooteshwa ndani yake, hudhihirisha ukuaji wa sayansi na teknolojia.

Mabomba matatu yaliyoshikiliwa na chuma yakijaa mboga za majani nyingi zilizostawi vizuri, kama namna nzuri ya kuonyesha ukulima wa njia ya kisasa na si kutegemea mashamba.

Shamba lililojaa mboga za majani zilizolimwa katika plastiki na si kuwekwa chini kama ilivyozoeleka kama namna nzuri ya kuokoa maji na kurahisisha ukuaji wa mimea.

Mboga za majani zilizoning'inizwa katika mifereji inayoonekana kuwa ni ya kisasa ama kilimo cha haidroponi, kilicho bora kuzalisha bila kuhitaji shamba.

Kilimo si tu tena kutegemea udongo, bali nia bunifu kama uvunaji kutumia mabomba, kutengeneza bidhaa bora kama vile chainizi na pia uwepo wa mbogamboga.

Zama zimebadilika. Mtu yeyote anaweza kujihusisha na kilimo. Si tu kusubiri kwenda shambani na kulima, bali yeyote huweza kufanya akiwa katika maeneo yake ya nyumba, kwa kuweka vifaa kama plastiki na kuendelea.

Kifaa cha kielektroniki kinacho tembea kama gari kiitwacho trekta, kikiendelea kufanya kazi ya usawazaji wa shamba kama njia ya kumsaidia mwanadamu kuto tumia nguvu nyingi.

Wakulima wa mbogamboga katika mahema yaliyotengenezwa, huendelea kuhakikisha mimea iko katika hali nzuri, tayari kwa utumiaji na uuzaji kwa wale ambao si wakulima.

Kuku wale wa kienyeji wakiwa wengi katika banda moja kuonyesha namna ambavyo ukuaji wa sayansi na teknolojia unachangia kuweka sawa viumbe hao kwa wakati mmoja bila matatizo.

Mkulima wa zao la kahawa akiangalia namna ambavyo ukuaji unaendelea, kwani mazao haya hushambuliwa na magonjwa katika ukuaji wake.

Uvunaji wa maua ukiendelea, huku wapangaji wa maua wakiendelea kufanya kazi hii kwa umakini, kwa kutenga yale yaliyo dhaifu na mazuri.

Mandhari bunifu iliyo na mahema yasiyohesabika yenye rangi nyeupe, huonyesha ubunifu na ukuaji wa sayansi na teknolojia, kwa kilimo cha mahema.

Wakulima wawili wakiwa chini ya hema la kisasa kurahisisha uvunaji wa mimea inayopandwa chini ya hema hilo, kwani umwagiaji wa kisasa hutumika.

Mashine iliyo kubwa na meno mbele, ambayo inasaidia wakulima pamoja na wazalishaji wa mazao, kuhakikisha mwenendo wa uhamasishaji wa biashara hii, unakuwa mkuu katika kuhakikisha mazao ni salama.

Kiwanda kinachozalisha maziwa kwa kutengeneza mandhari mazuri ya kupangilia jengo pamoja na ng'ombe waliowekwa, kama namna nzuri ya kujipatia chakula na pia maziwa safi.

Hema kubwa ambalo limefunika mbogamboga zilizolimwa kwenye matuta kama namna nzuri ya kuboresha kilimo, kwa kuzuia hewa chafu katika mboga ambazo zinazotumika na watu.

Hema kubwa la kisasa lililofunika matuta mbalimbali inayoacha nafasi ipitiayo inayotumika kulima matunda na kupeleka sokoni kuyauza ndani ya nchi na nje.

Hema la kisasa lililo tandazwa na chuma, huku likiwa limefunika matuta yaliyo achwa na nafasi na mengine kuwa na mboga mboga kama namna ya kuonesha kilimo bora.

Mahindi yaliyotangazwa kwenye shamba kubwa, lililochanganyika na baadhi ya miti kama za kuu linalopelekwa sokoni na kutumika na wananchi wengi ndani ya taifa na kuongeza virutubisho mwilini.

Kilimo si tena tu kwenye mashamba bali hufanyiaka hata kwenye viwanda, kutengeneza mazao kama uyoga yanayolimwa kwa mbolea na udongo mzuri.

Ufugaji wa kuku uliniacha na maswali ambayo yalinishangaza sana katika maisha, kuona kuku wengi wamepangwa kwenye mabanda kwa maelfu na maelfu kuonyesha ambavyo ubunifu huu unazidi kukua.

Kilimo cha hoho kikiendelea kwani matuta huwa na miche ambayo ni miti kidogo, na hoho hizo hutokea na juu huwa majani hasa katika kila kilimo cha hema.

Bomba la maji lililotobolewa kwa sentimita chache kutoka moja hadi nyingine, hutiririsha maji katika mifereji ya shamba la mahindi, kuhakikisha uoto u bora katika msimu huu wa kilimo.

Matuta yaliyoachanishwa na nafasi za maji kati ya moja hadi nyingine kuonyesha kilimo cha umwagiliaji, ili kuendeleza msimu mpya wa kilimo na kuhakikisha eneo ni lenye rutuba nzuri.

Bomba moja kubwa likitiririsha maji katika mifereji iliyogawanywagawanywa katika shamba moja, ili kuhakikisha eneo zima lina ulowevu mzuri.

Mboga za majani zikiwa katika shamba, sio tu tena kutegemea mvua, kidogo joto kali bali kutumia mifereji inayopitisha maji katikati na kuhakikisha uzao ni bora na wenye kustawi bila kutumia hasara.

Kilimo cha umwagiliaji kinaonekana kuhusisha mabomba yanayotiririsha maji kati ya mimea, na kurahisisha hali ya udongo kuwa bora na kuchipusha mimea inayoonekana katika mashamba mbalimbali ambayo watu hutembelea.

Shamba lenye mimea ya kijani liliyozungukwa na mabomba yanayorusha maji kuhakikisha umwagiliaji unafanyika kwa kiwango kizuri na si kutegemea tena mvua.

Kilimo pamoja na jitihada nyingi, zianzowekwa na wizara hii zinasaidia umwagiliaji wa mabomba na si kutegemea tena mvua ,kuwezesha kilimo kwa namna ya kitofauti na bora.

Zama za kilimo zimebadika; sio tena kusubiri mvua kwa ajili ya kumwagilia mazao, bali utumiaji wa teknolojia bora, na mifereji kama namna ya kuhakikisha mazao yanakua.

Mandhari nzuri ya kitropiki, iliyo na mto uliopita kati ya milima na vijito vikuu vyenye majani pamoja na miti iliyoenea kijani kibichi.

Mandhari mazuri ya kitropiki yaliyo na tambarare mwanzoni na ukijani kibichi, na milima ikionekana kwa mbali kuvutia mioyo ya wale wanaoitazama, kwani mandhari iliyozungukwa na wingu lililokuwa na rangi nyeupe na bluu.

Eneo zuri la mbuga, ambalo limepitwa na barabara ambayo husafirisha watalii kutoka sehemu moja na nyingine, ikiwa na kivuli kizuri cha miti pamoja na kilima.

Eneo la mto lililozungukwa mwanzoni na ndege wenye rangi nzuri na miguu nyembamba wanaoitwa flamingo, huku mwisho ukiwa na mandhari nzuri ya milima

Madhari nzuri ya kuvutia kwa ajili ya utalii, yenye muonekano bora kwa kuwa na mawe na maua ambayo ni nadra kupatikana katika maeneo ya kawaida, na kuwa na hali nzuri ya hewa.

Twiga na wanyama ambao wana urefu huu sio mkubwa sana, wanaonyesha kuvutia mboga za wanyama kwani katika misimu tofauti, mbuga huwa na muonekano wa manyasi ya kahawia, na milima ya mbali, kwani wanyama wengi kujificha.

Mandhari ya eneo moja iliyo ya kushangaza tambarare upande mmoja na milima upande wa pili huku barabara ikipita eneo la tambarare.

Eneo la kitropiki lililozungukwa na miti pamoja na nyasi katika pande zote, na mto ukipita kati ya ng’ambo moja na ng’ambo nyingine kuonyesha mandhari iliyo safi na yenye ubunifu.

Eneo zuri la kitropiki lililozungukwa na eneo kubwa la maji mfano wa ziwa, ambalo hutoa mandhari nzuri kwa eneo hili la mbuga, ambayo nusu yake imezungukwa na miti na mandhari safi na barabara kuruhusu watalii kuingia.

Katika maisha yangu kuzaliwa katika nyanda za juu kusini, kumenifanya kuwa karibu sana na mazingira ambayo yana muonekano wa tambarare ambao pia umekumbana na ziwa linalosaidia jamii kupata maji.

Kama nafasi nzuri ya kupumzika, ukimbiliaji wa mboga za wanyama zilizotulivu pamoja na mandhari ya miti, huwa kigezo bora kwa ajili ya uchaguzi wa sehemu ya kutembelea.

Mabanda mazuri yaliyotengenezwa kwa mbao, yakiwa na nafasi kwa nafasi kwa ajili ya kuweka wanyama wanaotakiwa kula katika malisho yaliyowekwa kwenye mbao, yaani wanyama kama mbuzi.

Mfugaji wa wanyama aliyejenga zizi, ambamo ndani kuna wanyama hao wanaonekana wakilishwa na kutumia nguvu nyingi sana kujipatia chakula wakati mlishaji akitoa huduma hiyo.

Watu wengi hupendelea kula asali, lakini uhalisia wa uvunaji wa asali ni mgumu sana, lakini ni jambo lenye kushangaza na kuwatia moyo wakulima, kwa kurina asali hiyo bila kuogopa.

Ukulima si tu tena kutembea katika mashamba, bali hujumuisha utunzaji wa wanyama kama kondoo, mbuzi kama namna ya kujiingizia kipato, katika shughuli hizi.

Utunzaji wa wanyama hasa mbuzi, unashawishi sana kwa wakulima pamoja na wafugaji kuongeza bidii na nia kwani ni biashara inayolipa Sana.

Kurina asali huitaji utumizi wa nguvu nyingi pamoja na ulinzi wa ngozi kwa kuvaa mavazi maalumu, kuweza kujipatia asali hii hutokana na kutumia nyama au wadudu waitwao nyuki, kujipatia hilo.

Utunzaji wa wanyama ni jambo moja, na kuhakikisha wana afya bora ni jambo lingine. Kuweka wanyama nyumbani kama mbuzi ni jambo zuri na kuhakikisha wako salama na wana afya Bora.

Bwana afya wawili wanaoshughulika pekee na wanyama wakiwa katika banda la kuku kuangalia maendeleo ya ulaji na ukuaji wa wanyama hawa wakiwa bandani, huku wakiendelea na shughuli za hapa na pale.

Kuku wengi walio katika banda wakiendelea kuwa na wakati mzuri wa kujipatia chakula pamoja na maji, huku wengine wakihangaika huku na kule kujipatia maji na chakula kama namna bora ya kuendea na shughuli.

Kuku wa kienyeji walio na idadi iliyo ndogo, wengine wakiwa na rangi nyeupe wengine wakiwa na rangi ya kahawia, wakitembea huku na kule kutafuta chakula, kwani mabanda hayakuwepo karibu nao.

Kuku wa kienyeji wakizunguka huku na kule bandani, wakiendelea kujitafutia chakula pamoja na kunywa maji, ili kuendelea na harakati za bandani. Hii kuonyesha namna ambavyo, kuku wengine hupumzika wakati wengine hupata chakula.

Wamiliki wawili wa banda la kuku, wakilisha mifugo na vyakula mbalimbali na rutubisho kwa ajili ya ukuaji mzuri na kujipatia fedha iliyo bora, kwa kuzalisha vitu vikuu.

Ufugaji wa ndege pamoja na wanyama kama bata, huwa ni jambo lenye kuvutia lakini huleta changamoto pale wanyama wanapopata changamoto.

Ufugaji ni sehemu ya kilimo kwani huzalisha vitu mbalimbali mfano nyama pamoja na mayai kwa ajili ya biashara, pia ulishwaji wa wanyama hawa ni wa kawaida hauitaji nguvu.

Kufuga ndege ni bahati na nafasi iliyo bora kwa kila anayependa jamii kujihusisha na hivi kwani huonyesha jinsi ambavyo ndege huonekana kama familia.

Kusikia sana msemo "ukimchunguza sana bata huwezi kumla", iliniacha na maswali miaka mingi, mpaka ambavyo nilivyoingia katika zizi siku moja na kuona hali ilivyokuwa tete.

Magunia yaliyopangwa na kujazwa nafaka za nyumbani yani uwele, mtama, ulezi, karanga, maharage, pamoja na mbegu zingine zikiwa na rangi nyeusi.

Paleti yenye rangi ya kijani pamoja na majani yenye rangi ya kuvutia yenye maandishi ya kuonyesha hii ni mbegu ya mboga iitwayo mnavu ama managu.

Kilimo cha mbogamboga kinachoshawishiwa na usasa unaoendelea kwa kutokutegemea tena mvua, na kutumia maji yaliyokaribu na vyanzo kwa kuweka mabomba kati ya miche na miche ilikusaidia uoto kuwa mwema.

Pakiti zenye rangi ya kuvutia, zikiwa na picha na maandishi yakionesha kuwa ni mbegu zinazotakiwa kuwekwa katika mashamba, zikiuzwa kwa bei ya mia mbili ishirini na tano, kwa mia tatu sabini na tano, kwa zile za hoho, karoti, na mdalasini.

Paketi zenye picha za kuonesha mazao ambayo yatatokana na mbegu zilizo ndani ya mapaketi hayo, kwani wanunuaji huvutiwa sana na picha ili kwenda kutekeleza.

Pakiti iliyo na rangi ya kijani pamoja na njano, ikionesha ni mbegu ya upandaji wa zao la spinachi kama mboga ya majani.

Maboksi nane yenye maandishi na mfano wa picha kuonyesha kuwa ni mbolea zinazotumika na mbegu bora katika kurahisisha kilimo cha majani pamoja na mbogamboga na maua katika bustani.

Hema kubwa la kisasa lililofunika miche iliyozalishwa kwenye vitalu mbalimbali na kuonyesha namna ambavyo uzalishaji wa miche umekuwa na kuweka nguvu kazi kubwa kwenye uzalishaji.

Wakulima sita wakiwa katika uzalishaji wa miche, katika shamba kuonesha ukuaji wa misimu kwa kujali uzalishaji wa mwanzo na si matokeo bora.

Wakulima wa kike kwa wa kiume wakiwa shambani na magunia mengi yasiyoweza kuhesabika wakihesabu na kuonesha fahari yao ya kuzalisha mahindi si tu kwa kula bali kuyatumia kama mbegu

Kilimo bora huanzushwa na kuchangiwa na uwepo wa miche iliyo bora kuzalishwa kw a kuanzia kwenye mashamba, yaliyo na usalama.

Mazao yaliyo bora katika mashamba, hutokana na uwepo wa mbegu zilizobora zenye kiwango cha juu, kuzalisha mazao na bidhaa bora.

Daktari wa wanyama yule wa mbwa, akiangalia na kuzuia hasira ya mbwa akizunguka kutoka sehemu moja na nyingine, na huku akihitaji kuruka fensi ya senyenge.

Nyumba nzuri iliyotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya makazi ya mbwa anayeishi ndani ya nyumba; kama njia nzuri ya kuhifadhi wanyama mbali na mali na wananchi.

Mabanda madogo kwa makubwa yalivyotengenezwa na mbao, ambayo hutumika kuweka wanyama kama vile kuku, mbwa na ndege wengine, katika maeneo karibu na watumizi.

Redio zamani ilikua ikitumika kama namna ya kufahamisha watu juu ya biashara yako, lakini watu siku hizi wamebadilisha na kutumia kompyuta mpakato kwa kutengeneza matangazo yanayovutia wateja.

Kujali afya ya wanyama hufanyika sana na madaktari, ambao hujikita katika kujifunza sayansi ya wanyama na kuwaweka mbali na magonjwa pamoja na uharibifu.

Katika kuhakikisha maeneo ni salama, wanyama kama mbwa hufanyika walinzi bora. Kwani wana umakini mzuri wa kunusa ma kuhakikisha maeneo yapo salama, mbali na uhalifu.

Napendelea sana kuona jinsi ambavyo madaktari wa wanyama, hujali wanyama wakiwa katika hali zote, ikiwa kuuumwa na kupona pia.

Mbwa si tena walinzi, bali ni pambo ndani ya nyumba. Wengi wameonekana wakiwanunua na kuwajali kama sehemu ya familia kwa kuwanunulia vyakula vizuri na kuwajengea nyumba bora.

Napenda sana kutembelea ofisi za madaktari wanaojihusisha na wanyama, kwani hupangilia vizuri wanyama wao mfano mbwa wote huwekwa kwenye jengo moja lililo na masanduku ya chuma.

Wanyama wa mwituni wenye jina zuri tembo, wakiwa na ndovu maeneo chini ya macho yao, huku wakiendelea na malezi ya watoto wakiwa wametupwa na maudongo yenye rangi nyekundu.

Nyoka watatu wakiwa wamekaa juu ya majani, wakionyesha kushiba baada ya kula viumbe vidogovidogo vinavyotembea katika banda, na kuonesha jinsi ambavyo wanyama hao hujipatia vyakula.

Gari la watalii likiwa mbugani huku tembo akitembea, kutoka sehemu moja na nyingine baada ya kujipatia maji pamoja na wanyama wengine porini.

Mnyama Twiga aliekumbatiwa katika bega la mtu alieonekana kwenda kutembelea mbuga za wanyama, huku akiwa na barakoa kama namna ya kujiepusha na magonjwa yanayopatikana katika mbuga kwani wanyama walikua wametengwa na watu kwa baria.

Ndege wenye midomo mikubwa yenye rangi nyeusi pamoja na mkia mweusi na mwili wenye rangi nyeupe, wakiwa tayari kujipatia wanyama, hasa samaki waliokuwa katika bwawa ili kujipatia kitoweo kwa ajili ya siku.

Pembeni kabisa mwa mto, ndege wanne wenye rangi nyeupe na nyeusi na midomo iliyo mirefu, wakihangaika huku na kule kujitafutia chakula kwa kutoka kwenye kina hicho.

Twiga mnyama mrefu mwenye rangi ya kuvutia, ulimi mrefu, anaependelea kukaa maeneo yenye miti, iliyo na ukuu ili kujipatia chakula hasa wakati wa mchana.

Si kila mnyama anafaa kuwekwa nyumbani kwa ajili ya kufurahisha mazingira ya nyumbani, bali wanyama kama twiga, tembo wao huwa wanyama wanaopatikana katika mbuga za wanyama pekee.